Soko la wazi, ambapo wanawake wanauza mboga, mapera, limau, nyanya na parachichi, ambayo yamepangwa kwenye mkeka. Watu wamekaa, ila wengine wamesimama. Nyuma yao kuna miti miwili. Bidhaa zimo ardhini na kuna stuli.